Eneo la starehe linalofahamika kama baa likiwa na wateja wakiwemo wanawake wengi, ambao wamekaa kwenye meza iliyojaa chupa nyingi za vinywaji pamoja na glasi, wakiwa wamejumuika pamoja ili kupata vinywaji, kusikiliza mziki pamoja na burudani nyingine.

Sehemu ya ndani ya gari upande wa dereva yenye viti ambavyo bado vimefunikwa kwa plastiki, ikiashiria bado ni jipya halijatumika kabisa, pia kukiwa na vifaa vingine vya kieletroniki, na usukani ambao hutumika kwa ajili ya kuendeshea, wenye nembo ya kampuni ya utengenezaji.

Magari yenye rangi nyeusi, ambayo yametengenezwa na kampuni ya "Toyota", yakiwa yamepangwa vizuri katika sehemu inayotumika kwa ajili ya maonesho pamoja na mauzo. Ambapo wateja huja katika sehemu hiyo kwa lengo la kuuliza, kujua sifa zake, pamoja na kufanya manunuzi.

Eneo maalum ambalo linatumika kwa ajili ya maonyesho pamoja na uuzaji wa magari ikiwepo kwa wingi ya mipango vingi rangi tofauti kama nyeupe na nyeusi ambayo yapo tayari kwa ajili ya wateja kuja kufanya manunuzi.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika uhifadhi na uuzaji wa maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo ikimuonyesha ng'ombe na glasi ya maziwa, ambapo mteja huweza kujihudumia mwenyewe, kwa kuchagua kiasi anachohitaji na kufanya malipo.

Sehemu ambayo inayojihusisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo zikimwonesha mtoto mdogo ambaye anakunywa kwa kutumia glasi aliyoishikilia kwa kutumia mkono. Pia, ikiwepo nyingine inamuonesha mtu akikamua kutoka katika chuchu za ng'ombe.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa maziwa ilikiwa na wateja wawili ambao wamesimama nje, mmoja aliyebeba mtoto mgongoni na mwingine akiwa ameshikilia baiskeli ambayo anaitumia kama usafiri, wakiwa sehemu hiyo kwa ajili ya kupata huduma.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa limebandikwa picha nzuri za matangazo nje, ambazo zinatumika kuashiria upatikanaji wa bidhaa hiyo, ikimwonyesha msachana mdogo, ambaye ana mabaki ya maziwa kwenye mdomo wa juu, pia akiwepo ng'ombe.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa na bango kubwa ambalo limewekwa juu liliondikwa jina pamoja na kuonesha picha ya ng’ombe. Huku akiwepo mteja aliesimama nje ya duka akiwa anasubiri kupata huduma.

Mtu akiwa amesimama, huku ameshikilia chombo ambacho anakitumia kukinga maziwa yanayotoka katika bomba lililopo kwenye mashine, iliyotengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Inayotumika kwa ajili ya kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ikiwa na sehemu mbili ambazo wateja wanaweza kujihudumia kwa kukinga maziwa yanayotoka kwenye bomba. Ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi na kufanya malipo.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa maziwa likiwa limebandikwa bango kubwa juu, linaloonyesha jina pamoja na picha ya ng'ombe huku akiwepo mteja aliyesimama nje akisubiri kupata huduma.

Duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa na bidhaa nyingi ambazo zimepangwa vizuri zikiwa zimehifadhiwa kwenye vyombo vyenye ujazo tofauti na zingine zikiwepo kwenye maboksi, huku kukiwa na picha nzuri za matangazo zilizobandikwa zenye kuvutia.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika uhifadhi na uuzaji wa maziwa, ambapo huruhusu mteja kujihudumia mwenyewe kwa kuandika kiasi anachokihitaji kufanya malipo na kukinga maziwa ambayo yanatoka katika bomba.

Watu wawili mmoja wa kike na mwingine wa kiume, ambaye anatumia mashine iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo inatumika katika uhifadhi, pamoja na uuzaji wa maziwa ambapo huruhusu mteja kujihudumia mwenyewe.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika uhifadhi na uuzaji wa maziwa ambayo huruhusu mteja kujihudumia mwenyewe kwa kiasi anacho hitaji kulingana na pesa yake, ikiwa na picha nzuri za kuvutia za matangazo ambayo inamuonyesha ng'ombe.

Mashine iliyobandikwa picha nzuri za matangazo ikimuonyesha ng'ombe, ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa; inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ambayo huruhusu wateja kujihudumia wenyewe kwa kukinga maziwa kwa kiasi ambacho amehitaji na kufanyia malipo.

Duka kubwa linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa zikiwa zipo kwa wingi zimehifadhiwa katika vifungashio vya aina pamoja na ujazo tofauti ambavyo vimepangwa vizuri ili kuruhusu wateja wanapokuja sehemu hiyo kuchagua kirahisi na kufanya manunuzi.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika uhifadhi pamoja na uuzaji wa maziwa, ambapo mteja huweza kujihudumia mwenyewe, kwa kukinga kwenye bomba kiasi anachohitaji kulingana na pesa aliyokuwanayo.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ambayo huruhusu mteja kujihudumia mwenyewe kwa kuchagua kiasi na kukinga chombo chake, kwenye bomba ambalo litatoa maziwa baada ya kufanya malipo.

Duka ambalo linajihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa limebandikwa picha za matangazo mlangoni ambazo zinaonyesha wateja, bidhaa inayopatikana sehemu hiyo, huku ndani ikiwepo mashine iliyo imetengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika katika uhifadhi pamoja na uuzaji wa maziwa.

Duka Iinalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa limebandikwa picha nzuri za matangazo zenye kuvutia wateja, zikionyesha msichana mdogo ambaye ameshikilia glasi yenye bidhaa hiyo, huku mdomoni kwake yakiwepo mabaki pia kukiwa na picha ya ng'ombe zote hizo zikiashiria upatikanaji.

Mtu akiwa amesimama huku ameshika mashine ambayo imetengenezwa kwa kisasa, inayotumika katika uuzaji pamoja na uhifadhi wa maziwa. Ikiwa imebandikwa picha nzuri ya matangazo inayomuonyesha ng'ombe, ikiashiria upatikanaji wa bidhaa hiyo.

Watu wawili mmoja akiwa ni mwanaume na mwingine mwanamke, wakiwa wamesimama pembeni ya mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia tekinolojia ya kisasa, inayotumika katika uhifadhi pamoja na uuzaji wa maziwa.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika uhifadhi pamoja na uuzaji wa maziwa, ambapo huruhusu wateja kujihudumia bidhaa hiyo na pembezoni mwake kukiwa na jokofu ambalo ndani limejaa madumu linalotumika kwa ajili ya kutunza ubaridi.

Muuzaji aliye ndani ya duka akiwa anamimina maziwa kutoka katika ndoo na kuweka kwenye jagi, huku akiyachuja ikiwa ni kabla ya kumpatia mteja ambaye alikuja kununua.

Mashine ambayo imetengenezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa, inayotumika katika uhifadhi pamoja na uuzaji wa maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo ya kuvutia, zikionyesha msichana mdogo na ng'ombe pamoja na maziwa ya kimiminika.

Eneo ambalo linatumika kwajili ya maonyesho na uuzaji wa samani za ndani, likiwa na makochi mengi ambayo yametengenezwa vizuri na kuwekwa vitambaa vyenye rangi tofauti zenye kuvutia yakiwa yamepangwa tayari kwajili ya wateja kuja kufanya manunuzi.

Kitanda ambacho hutumika kwaajili ya kulalia, kikiwa kimetengenezwa vizuri na kuwekwa nakshi, pamoja na kupakwa rangi ambayo inavutia, huku kikiwa kumewekwa chaga zake tayari kwaajili ya kuwauzia wateja.

Eneo ambalo linatumika kwa ajili ya maonyesho, pamoja na uuzaji wa samani za ndani, ikiwa na vitanda vingi vya kulalia ambavyo vimetengenezwa vizuri na kuwekwa nakshi pamoja na rangi ya kuvutia. Pia kikiwepo kimoja ambacho kina sehemu mbili za kulalia, juu na chini.

Sehemu ya maonyesho pamoja na uuzaji wa samani za ndani, ikiwa na makochi mengi ambayo yametengenezwa na kuwekwa vitambaa vinavyovutia vyenye rangi tofauti, huku pia kukiwa na meza pamoja na vitanda, vyote hivyo vikiwa tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Sehemu ambao inatumika kwa ajili ya maonyesho pamoja na uuzaji wa samani za ndani, ikiwa na makochi ambayo yametengenezwa vizuri na kuwekwa vitambaa venye rangi ya kuvutia, yakiwa pamoja na mito yake; huku pia zikiwepo meza. Vyote kwa pamoja vimepangwa vizuri ili kuvutia wateja.

Eneo ambalo linajihusisha na uuzaji wa samani za ndani, likiwa na makochi mengi ambayo yametengenezwa kwa muundo tofauti pamoja na rangi za kuvutia; lakini pia kukiwa na makabati; ambapo vyote hivyo viko tayari kwa wateja kuja kufanya manunuzi

Eneo ambalo linatumika kwa ajili ya maonyesho pamoja na uuzaji wa thamani za ndani likiwa na vitu kama makochi yaliyotengenezwa kwa mtindo pamoja na kuwekwa vitambaa yenye rangi tofauti yakiwa na mito yake. Pia kukiwa na meza, vyote hivyo vimewekwa na kupangwa vizuri ili kuvutia wateja.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa samani za ndani, likiwa na vitu mbalimbali kama makochi yaliyotengenezwa vizuri na yenye vitambaa ya rangi ya kuvutia, viti, meza pamoja na makabati ambavyo vyote kwa pamoja vimepangwa vizuri kwa ajili ya kuwauzia wateja.

Eneo la nje la wazi ambalo linatumika katika kuonyesha pamoja na kuuza samani za ndani, likiwa na kochi ambalo limetengenezwa vizuri na kuwekwa kitambaa chenye rangi ya kuvutia, likiwa pamoja na mito yake; huku pia kukiwa na meza ambavyo vyote kwa pamoja vipo tayari kuwauzia wateja.

Chumba kikubwa ambacho kinatumika kwa ajili ya maonyesho pamoja na uuzaji wa samani za ndani, yakiwepo makochi mengi ambayo yametengenezwa na kuwekwa vitambaa vyenye rangi ya kuvutia, pamoja na meza; huku pia sehemu hiyo ikiwa imepambwa vizuri ili kuvutia wateja wanaokuja kufanya manunuzi.

Mafundi na wauzaji wa samani za ndani wakiwa wametengeneza viti vizuri kwa kutumia mbao na kuweka vitambaaa vyenye rangi ya kuvutia, ambavyo vipo tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaokuja sehemu hiyo.

Meza yenye muundo wa duara, ikiwa imezungukwa na viti vyake vingi ambavyo hutumika kwa ajili ya kulia chakula, vikiwa vimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, vikiwa tayari kwa ajili ya wateja kuja kufanya manunuzi.

Eneo la hoteli ambalo hutumika kwa ajili ya mapokezi kwa wageni wanaotoka sehemu tofauti la ndani au nje ya nchi, wakiwa na malengo kama kutembelea familia, utalii pamoja na shughuli za kazi wakifika sehemu hiyo ili kujipatia huduma ya malazi.

Eneo la mgahawa wa hoteli ambalo hutumiwa na wateja kwa ajili ya kujipatia chakula na vinywaji, likiwa na wahudumu pamoja na mpishi ambao wamevaa sare maalumu, wakiwa wameshikilia sahani mikononi zenye vyakula.

Eneo la hoteli lenye watu wengi, ambalo hutumika maalumu na wateja kwa ajili ya kupata chakula pamoja na vinywaji, likiwa na meza nyingi na viti vilivyopangwa, ambavyo hutumika wakati wa kupata huduma.

Eneo la uuzaji wa bidhaa za aina mbali mbali vikiwemo viatu vyenye rangi na mitindo tofauti ambavyo vimetundikwa vizuri pia ikiwemo mikanda ya kuvalia suruali ambayo imening'inizwa. Viatu hivyo vikiwa vipo tayari kwa ajili ya wateja kufanya ununuzi.

Eneo linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa, likiwa na viatu vilivyopangwa kwenye meza na vingine ukutani huku pia zikiwepo nguo, ambazo zimening’inizwa ikiwa zipo tayari kwaajili ya wateja wanaokuja eneo hilo kwa manunuzi.

Eneo kubwa la uuzaji wa bidhaa likiwa na mazulia mengi yenye mchanganyiko wa rangi pamoja na muundo tofauti yakiwa yamepangwa vizuri tayari kwa kuwauzia wateja wanaokuja sehemu hiyo.

Soko ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo vitunguu ambavyo vimepangwa kwa wingi katika mabeseni, mboga pamoja na nyanya. Ikiwa na watu wengi wakiwemo wafanyabishara pamoja na wateja, waliofika kujipatia mahitaji muhimu.

Sehemu ambayo inatoa huduma za kifedha, kutoka katika kampuni mbalimbali, kama "M-pesa" , "Equity" na "KCB", ambapo wateja huweza kufanya miamala ya kutuma na kuweka pesa pamoja na kulipia bili.

Jengo kubwa na refu la ghorofa, ambalo hutumia sehemu ndogo katika utengenezaji, lakini Lina uwezo wa kumudu watumiaji wengi likiwa linatumika kwa shughuli mbalimbali kama makazi pamoja na ofisi.

Duka la wauzaji wa nguo za aina mbalimbali ikiwemo suruali ambazo zimekunjwa na kupangwa vizuri, mashati pamoja na magauni ya mitindo na rangi tofauti, vyote vikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi huku chumba hicho kikubwa kikiwa na taa nyingi kwa ajili ya mwanga.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo za kiume yakiwepo makoti ya suti, mashati, suruali pamoja na viatu ambavyo vimepangwa vizuri huku yakiwepo mabango ambayo yanaonyesha punguzo kwa wateja ambao watachagua bidhaa.

Duka kubwa ambalo linajihushisha na uuzaji wa nguo ikiwemo mashati pamoja na suruali ambazo zimetundikwa, na zingine zikiwa zimekunjwa vizuri na kuhifadhiwa kwenye makabati zikiwa tayari kwa ajili ya wateja wanaokuja sehemu hiyo kufanya manunuzi.

Duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo mikoba yenye rangi, mitindo na ukubwa tofauti, pamoja na viatu, uko vizuri, huku wakiwepo wateja waliofika sehemu hiyo kwa ajili ya kuchagua na kufanya manunuzi.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, likiwa na makoti yaliyopangwa vizuri, lakini pia mabegi yenye rangi, mtindo na ukubwa tofauti, ambayo yamening’inizwa tayari kwa wateja kuja kununua.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwa ni sehemu ya vinywaji vya aina tofauti ambavyo vimepangwa vizuri kwa kuzingatia aina, huku likiwepo toroli dogo lenye matairi ambalo hutumika na wateja kwa ajili ya kuwekea mahitaji ambayo wanakuja kununua.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali, zikiwemo za chakula, vinywaji pamoja na vitu vya nyumbani; ambapo hupangwa kwa kuzingatia aina ili kurahisisha wateja wanaokuja kwa ajili ya kujipatia mahitaji wapate kuchagua kirahisi.

Duka kubwa linalojihusisha na huuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo viatu vya jinsia ya kike na kiume vya muundo pamoja na rangi tofauti, vikiwa vimepangwa vizuri, huku wakiwepo wateja wengi ambao wamekuja kwa ajili ya kujipatia mahitaji.